Viungo mbalimbali vyenye rangi tofauti tofauti vikiwemo vya kusagwa na nzima zipo ndani ya vijindoo vya chuma vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye foleni. Ndoo hivyo viko kwenye sehemu ya wazi, labda kwenye soko au dukani.

Sehemu ya wazi ina nyumba mbili zenye muundo wa kizamani huku moja ikiwa na kuta ya rangi nyeupe na nyekundu pamoja na paa iliyojengwa kwa majani ya makuti. Sehemu ya nyuma ya nyumba hizo kunako misitu ya mimea ya majani mabichi pamoja na miti mengine. Upande wa kushoto kunako jamaa aliyevaa kofia na kubeba gunia lake mkononi akiwa kwenye harakati ya kutembea.

Viungo mbalimbali, vikiwemo vya kusagwa na zingine nzima zenye rangi tofauti tofauti, ikiwemo hudhurungi, nyekundu, na kahawia, zipo kwenye vindoo vingi kwenye sehemu ya wazi. Jamaa mmoja aliyeketi kwenye kiti ya plastiki, ako mbele ya bidhaa hizi. Sehemu inaashiria sehemu ya soko au dukani.

Bustani kubwa, lina mimea ya majani mabichi, miti mirefu ya minazi, nyumba za paa zilizojengwa kwa kutumia majani ya makuti, pamoja na sehemu ya kuogelea iliyoko katikati ya eneo hilo. Mandhari yanaashiria eneo asili ya utulivu na kupolea.

Mikono miwili ya mtu aliyevaa fulana ya upishi. Ameshikilia kifaa na sehemu ya mkate wa chapati mkononi, huku akiwa kwenye harakati ya kuandaa Shawarma. Mbele yake kunako sinia kubwa iliyobeba mkate wa chapati, vipande vya nyama, pamoja na nyama kubwa iliyochomezwa kwenye chuma katikati ya sinia. Nyuma yake kuna mandhari ya mtaa, ikiwemo bodaboda na watu.

Viungo mbalimbali vyenye rangi tofauti tofauti vikiwemo vya kusagwa na nzima vimewekwa kwenye vipimo mbalimbali tofauti. Viungo hivyo viko kwenye eneo la wazi labda kwenye sokoni au ndani ya duka kubwa la viungo hivyo.

Njia ndefu ya kutembelea ilioko na nyasi iliyokatwa fupi na ya kupendeza upande wa kushoto na kulia, linaongoza moja kwa moja mpaka kwenye kijumba chenye ukuta nyeupe. Upande wa kushoto na kulia wa njia hii kunako miti mirefu ikiwemo ya minazi pamoja na mimea mengine yenye majani mabichi.

Vyakula mbalimbali vya kuvutia vikiwemo pilau, kipande moja cha ndizi, kachumbari, sambusa, viazi karai, nyama pamoja na vitafunwa vingine vipo kwenye sahani tatu tofauti. Sahani hizo ziko kwenye eneo la wazi labda ndani ya hoteli au kibandani.

Mti mkavu wenye mchanga mweupe wa bahari, lipo karibu na bahari, bahari lipo tulivu bila upepo mwingi, angani mawingu yanayo ashiria mvua yametanda.

Sahani kubwa nyeupe iliyoko juu ya meza imepakiwa na vyakula vitamu vilivyopikwa vikamilifu. Vyakula hivi ni kama vile kuku, vipande vya nyama, vipande vya chapati, vitumbua, vipande vya limau na mchuzi kwenye sahani ndogo nyeupe. Kando ya sahani nyeupe kuna visahani vidogo vya kubeba supu au surwa.

Sehemu ya wazi wenye mchanga mweupe wa bahari lina boti tatu ikiwemo mbili zilizofunikwa chini, miti mirefu zenye mashina nene, nyumba za kizamani pamoja na kuta ya mawe iliyozunguka eneo hiyo. Sehemu ya nyuma kunako msitu wa mimea zenye majani mabichi pamoja na miti mirefu za minazi.

Watu wawili waliosimama akiwemo mwanamke mmoja, wanamtazama jamaa aliyeshikilia jembe kwenye mkono wa kulia na kushikilia gomba la ndizi na mkono wa kushoto. Wanaonekana kumwangalia jamaa huyo akiwa kwenye harakati ya kulipanda ndizi lile. Nyuma yao kuna pikipiki iliyoegeshwa.

Sehemu ya ufukwe wa bahari, wenye mchanga mweupe, kuna vibanda vilivyojengwa na miti, pamoja na jumba lenye paa ya makuti. Sehemu ya nyuma kunako miti mirefu ya minazi, pamoja na mimea mengine ya majani mabichi. Eneo lina mwangaza la kutosha kuashiria nyakati za mchana.

Bustani kubwa lina miti mirefu zenye shine nene, matawi zenye majani mabichi, mimea mengine ikiwemo, mti mrefu ya minazi, nyasi iliyokatwa vizuri na ya kupendeza, pamoja na njia zinazoongoza moja kwa moja mpaka kwenye sehemu zingine za miingilio.

Meza mbili ndefu na pana vilivyoko kwenye sehemu ya wazi vimejaa vyakula vya aina mbalimbali. Vyakula hivi ni kama vile nyama aina tofauti tofauti vikiwwmo vilivyochomekwa kwenye vijiti samaki wa kukaangwa, kachumbari, viazi karai pamoja na vitafuno vingine. Eneo linaashiria sehemu ya wazi ya hoteli au kwenye vibandani.

Sehemu ya wazi ya shamba lina ndizi zilizopandwa kwenye foleni zikiwa na matawi za rangi ya mchanganyiko, ikiwemo manjano na kijani. Eneo hilo linaashiria shamba kubwa la ndizi.

Simba wawili, mmoja akiwa mbele na na mwingine nyuma wamelala kwenye nyasi fupi wakiwa wametazama mbele. Nyuma yao kuna msitu labda makazi yao ya asili porini.

Sahani nyeupe iliyoko kwenye sehemu ya wazi lina wali wa pilau iliyochanganywa na nyama pamoja na kachumbari ikiwa imewekwa juu yake. Kando ya wali kunako vipande vya limau vilivyokatwa na kuwekwa kando yake. Eneo linaashiria sehemu ya ndani ya hoteli

Nchi kavu wenye mchanga mweupe na wa kukauka, upo karibu na msitu uliozingirwa na ukuta. Msituni kunako mmea yenye miti ya majani mabichi na ya manjano mengine, pamoja na mti wa nazi ulizokuwa na kustawi vyema.

Chai ya mkandaa yenye rangi ya kahawia, iliyoko ndani ya kikombe cha glasi, ipo juu ya kibakuli kidogo cheupe. Kando ya bakuli hiyo, kunako sahani mbili za mabati, ikiwemo moja iliyobeba mahamri mawili, na nyingine kubeba sambusa mbili, pamoja na limau iliyokatwa katikati. Upande wa kushoto kunako bakuli yenye kifuniko.

Vyakula vitamu vya aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti huku vingine vikiwa vimechomekwa kwenye vijiti, vimepangwa kwa utaratibu kwenye eneo la wazi. Mtu mmoja aliyevaa fulana ya upishi amesimama nyuma yao. Ikiashiria eneo ya ndani ya hoteli au sehemu ya vibandani.

Nyumba nyeupe imesimama kati ya mimea mingi na miti. Mti mkubwa upo upande wa kulia huku njia ikiwa inaelekea mlangoni. Eneo lote lipo tulivu likiwa limezingirwa na ukuta nyeupe.

Chakula kitamu ikiwemo mahamri manne pamoja na maharagwe yenye nazi ikiwa imewekwa pilipili moja juu yake, zipo kwenye sahani kubwa, nyeupe, kwenye sehemu wazi iliyoko na jua.

Mamba kubwa yenye tumbo ya kushiba, lipo ndani ya ua huku ikiwa imelala kifudifudi ardhini. Sehemu aliko mamba lina mwangaza ya jua ya kutosha ikiashiria eneo wazi ya mbuga ya wanyama hao.

Ndege mkubwa mwenye mabawa mapana anaruka angani kwa uhuru. Ana rangi nyeusi au kahawia ilyokolea huku mabawa yake yakiwa yametandazwa kikamilifu . Anga nalo limetulia na lenye rangi ya bul𝑢u likipatia utulivu.

Vyakula mbalimbali vya kupendeza vikiwemo; vipande vya nyama nyeupe na nyekundu zilizochomekwa kwenye vijiti, samaki waliochomekwa kwenye vijiti, vipande vya mkate ya chapati vilivyookwa pamoja na vyakula vingine vimewekwa na kupangwa kwenye sehemu ya wazi.

Mandhari yenye majani mabichi pamoja na mimea mengi yenye miti ya mianzi ipo tulivu. Pembeni kunako kijumba kikubwa chenye paa iliyotengenezwa na makuti kikionekana kwa umbali, pamoja na kijumba kidogo kilichoinuliwa kutoka ardhini na yenye ukuta nyeupe. Eneo linaashiria eneo tulivu na la asili.

Jamaa mmoja ameinama mbele ya jiko refu ya makaa iliyoko juu ya meza. Juu ya jiko hilo kuna vipande vya nyama vilivyochomekwa kwenye vijiti pamoja na sinia iliyobeba vipande vingine vya nyama. Kando ya jiko hio kuna beseni iliyobeba vipande vingine vya nyama.

Sehemu ya chini ya ng'ombe wa maziwa, yenye rangi ya hudhurungi na nyeupe, ina mtungi wa maziwa iliyochomekwa paipu zinazopeleka maziwa kutoka kwenye titi la ng'ombe hadi ndani.

Njia ndogo ya kutembelea inayoongoza moja kwa moja mpaka kwa chumba kilichoko mbele yake chenye umbo la mviringo na ukuta mweupe. Kina pambo pande zote mbili na nyasi fupi na miti mirefu iliyomea na kustawi. Mazingira yana utulivu.

Kundi la watu wakiwemo wawili waliovaa fulana ya rangi nyekundu pamoja na mwanamke aliyejifunga shuka ya kitamaduni, wamesimama wakizingira jiko refu pamoja na meza nyeupe. Mezani kumejaa vitu vyenye kubeba vyakula vikiwemo nyama vilivyochomekwa kwenye vijiti. Jamaa mmoja aliyevaa begi mgongoni ameshikilia nyama huku akining'iniza hewani.

Sehemu wazi ya shamba lina ndizi mengi zenye afya zilizokuwa na kustawi ndani yake. Mbele kunako ndizi moja iliyoko na mbolea yenye rangi nyeusi chini yake. Eneo linaashiria shamba kubwa la ndizi, huku likiwa na mwanga hafifu.

Sinia kubwa ya mabati zimejazwa na vitafunwa vikiwemo viazi vilivyokarangwa na kutoa rangi ya dhabu inayopendeza. Sinia hiyo ipo kwenye sehemu ya wazi labda ndani ya hoteli au kwenye kibandani.

Vitafunwa vilivyokaangwa vikiwemo viazi vipo ndani ya kijisanduku la mabati iliyotandazwa na gazeti ndani yake, mkono wa mwanamke linashikilia vitafunwa hivyo huku ukiviweka kwenye sahani ya rangi ya nyeupe ndani na nyekundu nje.

Sahani tatu zilizowekwa pamoja ikiwemo moja yenye wali nyeupe, mchuzi wa nyama, maharagwe pamoja na mboga na nyingine ikiwa na wali wa pilau yenye mchuzi juu yake na yai moja. Nyingine ikiwa na maharagwe pamoja na wali nyeupe na nyama ya kuku ndani yake. Sahani hizo zimewekwa pamoja huku zikiwa na chupa mbili za juisi kando yao.

Sehemu ya shamba lina ndizi zilizokua na kustawi huku zingine zikionekana kuwa changa na zenye zimepandwa karibuni. Pembeni kunako msitu iliyoshona. Kwenye anga kunako mawingu ya kuashiria mvua.

Chakula chenye mvuto wa macho vikiwemo vipande vya viazi na maandazi zipo kwenye kisinia kikubwa. Katikati mwa sinia kuna bakuli ndogo iliyobeba mchuzi ulio na vipande vidogo vidogo vya pili pili juu yake.

Sehemu ya wazi ya msitu iliyozingirwa na ua ya nyaya ina vichwa vile vya twiga zenye rangi za madoamadoa. Nyuma zao kunako msitu wenye mimea ya majani mabichi pamoja na miti mirefu. Eneo linaashiria sehemu wazi ya mbuga la wanyama huku likiwa na mwangaza wa kutosha.

Madafu vilivyochongwa na kutolewa maganda ya nje vimepangwa kwa utaratibu kwenye sehemu ya wazi juu ya vibandani, sehemu ya mbele kunako jamaa anayetembea kando ya tuktuk mbili zenye rangi za manjano. Sehemu linaashiria eneo wazi la soko au kwenye katikati ya jiji.

Vitafunwa vya aina mbali mbali vikiwemo sambusa pamoja na vipande vingine vya viazi vimewekwa kwenye visinia tofauti huku vikiwa vimepangwa juu ya meza. Eneo hilo linaashiria sehemu ya soko au kwenye hoteli. Watu wakiwemo wanaouza wamesimama kando ya meza hiyo.

Bidhaa mbalimbali yenye rangi tofauti tofauti yamepakiwa kwenye magunia yenye rangi yasiyo sawa. Pembeni kunako jamaa aliyeketi kwenye kiti cha plastiki akiwa amevalia suruali nyeusi.

Sehemu iliyo karibu na maji ina miti yenye maua ya njano ikiwa mstari wa mbele. Kwa upeo wa macho, maji yamepakana na nchi kavu. Bahari imetulia huku maua ya njano yaliyochanganyika na majani mabichi yanaongeza uzuri na uhai kwenye mandhari haya ya asili.

Mwanaume mmoja ameketi akitazama meza iliyopambwa na vyakula mbalimbali, ikiwemo chapati kachumbari, viazi karai, vitumbua, nyama choma, pamoja na mahindi. Nyuma yake kunako watu wanaotembea wengine wakiketi, huku kila mahali ikitapakazwa na vitu tofauti tofauti. Eneo linaashiria sehemu ya biashara.

Sehemu ya wazi wa nchi kavu wenye mchanga mweupe wa bahari una takataka zenye uchafu nyeusi juu yake. Pembeni kunako majumba yenye ukuta nyeupe, msitu wenye mimea ya majani mabichi, pamoja na miti mirefu ya minazi.

Sehemu ya foleni ya mahindi zilizoko shambani vimekauka na kunyauka huku zikileta rangi ya hudhurungi. Sehemu hiyo linaashiria eneo la shamba la mahindi. Eneo limekauka kwa ashiria nyakati za ukame.

Eneo la wazi lina lori mbili ya mizigo, ikiwemo ya kijani na nyingine ya rangi ya bluu, zikiwa zimesimamishwa kwa pamoja. Nyuma zao kunako mrundiko wa ndizi nyingi zilizowekwa pamoja. Ndani ya gari hizo kunako watu wanaoonekana wakiwa kwenye harakati za ushujaji wa ndizi au upandishaji wao.

Nyama za kuokwa zilizochomekwa kwenye nyaya ziko juu ya grili mkono ukiwa umeshikilia nyaya mbili. Kando ya grili kuna gazeti iliyo na nyama moja juu iliyochomekwa kwenye kijiti.

Bwalawa iliyotengenezwa kwa mbao au kutoka kwenye sehemu ya mti ipo ufuoni mwa bahari. Eneo lina mchanga nyeupe na mimea yenye majani mabichi.

Mwanaume amesimama karibu na meza zilizojaa samamki wa aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Samaki hao ni wabichi na wametandikwa vizuri wakionyesha ukamili wa bidhaa zinazopatikana. Mazingira ya soko yanaonyesha biashara ya kawaida ya samaki ikiwa na wauzaji na wanunuzi wengine mbali.

Nyama kubwa iliyochomwa kwenye chuma cha wima inaonyesha mchakato wa kuandaa shawama au kebab. Chini ya nyama hiyo kuna makaa yanayowaka au chanzo cha joto kinachopika polepole, huku mafuta yakidondoka. Nyama nyingine ndogo inaonekana kwa nyuma ikionyesha kuwa sehemu hii ni ya biashara ya chakula.

Sehemu ya msitu, ina miti mingi yaliyoshona kwa pamoja na yenye majani mabichi upande wa nyuma wa msitu huo kunako jengo tatu za ghorofa zenye ukuta ya rangi ya nyeupe.

Viungo mbalimbali na mimea kavu imepangwa kwa makini kwenye kibweta. Kila kibweta kina rangi na aina tofauti ya viungo kama vile manjano, kahawia na nyekundu. Eneo liko kama soko au duka la viungu, lina uteuzi mpana.

Samaki wa aina mbali mbali na vipimo tofauti wameekewa ndani vibeseni ya vya rangi mbali mbali huku vikiwa vimeegeshwa juu ya vindoo vilivyoko kwenye foleni. Watu wengine wamesimama kando sehemu ikiashiria eneo la sokoni.

Ndovu wakubwa pamoja na wanao wapo kwenye harakati ya kutafuta vyakula uwanjani. Uwanjani pana milima midogo, nyasi mingi pamoja na mimea mingine.

Wauzaji sokoni wakiwemo wamama wenye nyuso za kutabasamu wameketi kwenye viketi vyao wakiwa wanauza bidhaa mbalimbali kama vile samaki , tomato na bidhaa mengine. Wengine wao wako kwenye harakati ya ununuzi wakishughulikiwa na wamama hawa.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe una takataka za uchafu juu yake. Upande wa kushoto kunako mimea yenye majani mabichi, miti mirefu ya minazi pamoja na jengo zenye ukuta nyeupe na paa za nyekundu. Upande wa kulia kunapo maji ya bahari iliyo tulia.

Sahani nyeupe lenye maua za kupendeza limejazwa na mahamri mengi yakiwa yamekarangwa na kutoa rangi ya dhahabu. Sehemu ya kando ya sahani hio kunako bakuli mbili zenye maharagwe iliomwagwa tui la nazi juu yao. Kila sahani lina pilipili moja. Eneo linaashiria sehemu ya wazi ya meza au hotelini.

Lori ndogo nyeupe iliyosimama limebeba mitungi za maziwa ndani yake, watu wawili wakiwemo jamaa aliyevaa fulana nyekundu wanaonekana kuwa kwenye harakati ya kushukisha mitungi hizo za maziwa. Jamaa mmoja aliyevaa nguo nyeupe na kofia nyeupe anashikilia mtungi huku akimwaga maziwa kwenye sufuria kubwa.

Viungo mbali mbali vya upishi vikiwemo vya kusagwa na nzima zenye rangi tofauti ikiwemo hudhurungi, manjano, kijani na nyekundu vipo kwenye vijindoo vyenye rangi tofauti tofauti. Mandhari yanaashiria eneo la duka au sokoni.

Mmea mkubwa aina ya mshubiri iliyo na matawi maneno mabichi yenye mimba iwezayo kustahimili ukame imemea kwenye sehemu ya msitu.

Viungo mbalimbali vikiwemo vya kusagwa na vingine nzima yenye rangi tofauti tofauti kama vile hudhurungi na kadhalika, zipo kwenye machupa mengi yaliofunikwa zingine na zingine kuachwa wazi, zikiwepo sehemu ya kuziuza. Sehemu yenyewe inaashiria sehemu ya soko au dukani.

Sehemu ya juu ya meza yenye rangi ya dhahabu, ina vyakula vingi vya kupendeza. Vyakula hivi ni kama vile samaki kavu wa kukaangwa, samaki wa kukaangwa na michuzi, mboga ya majani, kachumbari, sima sahani mbili, pamoja na limau liliokatwa katikati. Eneo linaashiria sehemu ya hoteli.

Umati wa watu uliosimama nje la ya huku wengine wakishikilia ya lile wanaitazama maji iliyobeba mamba huku mamba mmoja akiwa amechomoza kichwa nje ya maji na kuwatazama watu wale.

Sehemu ya ufukwe wa bahari, lina miti mirefu, zenye majani mabichi pamoja na yaliyokauka. Upande wa nyuma ya miti hizo, kunako jengo mbili zenye ukuta iliyojengwa na miti. Sehemu ya mbele ya jumba hizo, kunako kibanda chenye paa ya kujengwa na majani ya makuti. Upande wa kushoto wa sehemu hiyo kunako maji ya bahari ikionekana.

Nafaka mbalimbali zenye rangi tofauti, vikiwemo vya kusagwa na nzima, vipo kwenye vigunia vilivyopangwa kwa pamoja. Eneo hilo linaashiria sehemu ya ndani ya duka kubwa huku likiwa na jamaa mmoja.

Sinia kubwa imejaa aina ya mbalimbali za vitafunwa vilivyokaangwa vikiwemo sambusa, maandazi, vitumbua na aina nyingine za chapati. Vitafunwa hivyo vimepangwa kwa utaratibu juu ya karatasi ndani ya sinia kubwa.

Chini ya miti mirefu yenye mashina manono, ina viti vilivyopangwa na kusanywa sehemu moja. Eneo lina mchanga mweupe, inayoashiria sehemu ya karibu ya ufuo wa bahari.

Gomba za ndizi zilizokwisha chunwa zimepangwa kwa utaratibu kutoka chini hadi juu, mbele yao kunako jamaa aliyebeba gomba lingine akiwa kwenye harakati ya kuipanga juu yazo.

Mwanaume mmoja aliyevaa buti nyeusi za matope amesimama huku ameshikilia gomba refu la ndizi lililoning'inia kwenye mti wake, upande wa kulia kunako ndizi nyingi zikiashiria sehemu ya shamba ya ndizi, upande wa kushoto kunako uwanja wenye nyasi fupi na ya kupendeza.

Mihogo minne zilizopasuliwa katikati na kupangwa juu ya wavu za kuchomea, zipo kwenye harakati ya kuokwa. Sehemu zingine zimeokwa zikiwa na rangi ya dhahabu.

Sinia tatu zilizowekwa pamoja kwenye sehemu ya wazi, vina vyakula ndani yao. Sinia moja kina wali wa pilau pamoja na nyama, mchuzi na yai juu yake. Sinia nyingine lina wali mweupe, mboga nyama na kibakuli nyeupe chenye supu. Sinia nyingine lina wali pamoja na nyama ndani yake. Kando yao kunako chupa mbili za juici .

Mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyeupe juu pamoja na dashiki miwilini amesimama kivulini huku ameshikilia ndizi refu linaloning'inia. Nyuma yake kunako ndizi mengi lenye matawi mabichi. Eneo linaashiria shamba kubwa la ndizi.

Ng'ombe wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi wamo kwenye eneo la kukamulia. Mmoja wao akiwa ameekewa mashine ya kutoa maziwa, miguu zao miwili za nyuma zimefungwa na kamba. Eneo lina mwangaza wa kutosha.

Sehemu ya wazi ya nchi kavu wenye mchanga mweupe wa bahari lina majani mabichi iliyoko na maua ndani yake. Eneo hilo linaashiria sehemu iliyoko karibu na bahari.

Sahani nyeupe limejaa wali wa pilau, ndizi moja, kachumbari pamoja na mchuzi. Sahani hiyo lipo juu ya meza kwenye eneo la wazi. Eneo hilo linaashiria sehemu ya ndani ya hoteli.

Vipande vya mohogo vilivyokaangwa na kuleta rangi ya dhahabu, zipo ndani ya kijisanduku ndogo ya karatasi yenye rangi ya udhurungi. Kando ya karatasi kunako chupa la soda linaloonekana.

Rundo kubwa la ndizi zinazoonyesha kiasi kikubwa cha mazao, zimetandazwa sakafuni baadhi ya ndizi zimewekwa kwenye kikapu kidogo.

Sehemu ya ndani ya zizi la ng'ombe lina ng'ombe wa maziwa walioko na rangi ya nyeusi na nyeupe kwenye mwili yao. Mbele yao kunako sehemu iliyojengwa pa kukunyia maji huku ng'ombe mmoja akiwa kwenye harakati ya kuelekea eneo hili kuyanywa maji hayo.

Nazi pamoja na matunda mengine yenye umbo la duara na rangi ya chungwa zipo kwenye sehemu ya wazi. Baadhi ya nazi zikiwa zimepasuliwa na kuonyesha sehemu ya ndani nyeupe.

Bustani kubwa ya kupendeza ina nyasi iliyokatwa vizuri na miti mirefu ya aina mbalimbali ikiwemo ya minazi. Kuna njia ya miguu inayopita katikati ya bustani ikiongoza kuelekea majengo kadhaa yenye paa ya matuki na bwawa la kuogelea katikati.

Sehemu ya msitu, lina miti za majani mabichi zilizomea na kushona kwa pamoja. Upande wa nyuma wa msitu hiyo, kunako jengo refu, lenye ukuta ya rangi ya kupendeza. Upande wa mbele kuna mchanga mweupe kwa bahari, eneo linaashiria sehemu iliyoko karibu na bahari. Huku mwangaza hafifu likiangaa.

Sahani kubwa ya rangi ya nyeupe ilioko kwenye eneo la wazi, lina wali wa pilau iliyochanganyishwa na nyama , kachumbari pamoja na ndizi moja ndani yake. Sehemu hiyo inaashiria eneo la hoteli juu ya meza.

Wanyama wa pori aina ya tembo, wakiwemo wazima na watoto, wanatembea kwenye sehemu ya wazi ya uwanja wenye nyasi nyingi, huku zingine zikiwa zimekauka. Upande wa mbele kunako mlima ndogo yenye miti mingi juu yake. Eneo linaashiria sehemu ya mbuga ya wanyama.

Sahani kubwa nyeupe limebeba mahamri mawili, ndizi iliyopasuliwa mara mbili na sahani ndogo ndani yake. Ndani ya sahani ndogo kuna maharangwe yaliyowekwa tui la nazi.

Sahani kubwa la mabati lioko kwenye sehemu wazi yenye mwangaza mwingi, lina mchanganyiko wa chakula ikiwemo samaki, vipande vya viazi, kachumbari pamoja na vipande vidogo vya limau kando yake kunako simu na kibakuli ndogo chenye supu ndani.

Sehemu ya wazi ya ufukwe wa bahari kuna jumba zenye paa za makuti mmea ya majani mabichi. Miti mirefu ikiwemo za minazi pamoja na nyasi fupi iliyokatwa na kupendeza huku ikileta mandhari ya asili na ya kupendeza.

Sahani kubwa ya sinia, iliyoko kwenye sehemu ya wazi. Ina wali wa pilau iliyowekwa mchuzi juu yake, pamoja na vipande vya kabeji. Nyuma ya sinia hiyo kuna sehemu ya wazi, alikokaa mbwa wa rangi nyeupe.

Sahani mbili nyeupe zenye wali ya pilau zilizoambatanishwa na kachumbari pamoja na nyama juu yao, zipo ndani ya sinia ikiwa pamoja na vijiko na umma.

Sahani nyeupe lenye mapambo ya ua za rangi tofautitofauti, kando yake limejazwa na vipande vya viazi. Viazi hivyo vimekaangwa na kutoa rangi ya dhahabu yanayopendeza. Sahani iyo ipo kwenye sehemu ya wazi labda kwenye hoteli au kibandani.

Ufuo wa bahari wenye ardhi ya mchanga mweupe na ya rangi ya hudhurungi lina miti mingi zenye majani mabichi, yakiwemo miti za minazi. Upande wa kushoto wa sehemu hiyo kunako maji ya bahari ya yakionekana yakiwa yametulia. Upande wa angani kunako mawingu yaliyotanda, huku eneo likiwa na mwangaza hafifu.

Sahani kubwa yenye rangi ya buluu ndani yake, limebeba chakula cha kuvutia ikiwemo samaki wa kukaangwa na mchuzi, kachumbari pamoja na wali mweupe. Sahani hiyo limewekwa juu ya kitambara cha rangi ya hudhurungi, likiwa kwenye eneo la wazi labda ndani ya hoteli au kwenye nyumba.

Vyakula vitamu na vya kuvutia vikiwemo vipande vya chapati, vipande vya kuku, nyama, kachumbari, pamoja na vipande vidogo vya limau, vipo kwenye sahani kubwa nyeupe. Kando yake kuna bakuli ndogo za kubebea supu. Mazingira ya nje yaliyofifia nyuma, yanaashiria sehemu ya kula yenye hewa safi yenye kivuli cha miti.

Kundi la watu wakiwa wanawake watatu pamoja na wanaume wawili wamesimama kwa pamoja huku wakiizingira sufuria yenye ufuniko. Mwanamke mmoja ameshikilia sinia yenye visahani ndogo vya plastiki ndani yake, mwanamke mwingine ameshikilia ufuniko wa sufuria lile likiwa na visahani vya plastiki juu huku mwingine akiwa anajaza chakula ndani yao.

Mwanamume aliye na fimbo mkononi anawatazama ng'ombe wengi wenye rangi ya hudhurungi na nyeupe wakiwa ndani ya zizi. Nyuma ya zizi kuna mimea na miti mirefu. Sehemu ikiashiria eneo la shambani au kijijini na ya kutulia.

Kuna wamama wawili, mmoja akiwa amebeba mtoto mgongoni mwingine akiwa ameibeba panga mikononi tayari kulikata lile gomba la ndizi ambalo limekomaa na tayari kuliwa. Vinginevyo Kunao watu wanaotembea na kuenda shughuli zao.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe uliokauka umo tulivu. Pembeni kuna miti ya minazi mingine marefu na mingine mafupi yaliokua na kustawi. Kwa umbali kuna watu wanaotembea kwenye ufuo.

Vyakula vitamu vya kuvutia vikiwemo chapati, mahamri, sambusa, samaki na kachumbari vimepakiwa kwenye visahani vya karatasi za aluminium .

Pweza mkubwa aliyeokwa kwenye grili, ipo katikati ya meko, kando yake kukiwa na nyama zilizotumbuizwa kwenye vijiti. Nyuma ya meko ile, kuna maji ya bahari inayoonekana kwa mbali. Sehemu ikiashiria sehemu ya wazi ya bahari.